Kundi la watu walioketi kwenye viti vya kungojea vya chuma, wengi wakiwa wamevaa nguo nyeusi cha shafu nyekundu. Mwanaume mmoja amesimama mbele yao akionekana akizungumzia. Anaonekana na mkutano semina au kikao kingine ambayo inafaa ifanyike.

Mwanaume akisaini karatasi huku akisimamishwa na afisaa aliyevaa shati jeupe na barakoa. Watu wengine kadhaa wamesimama nyuma yao wakishuhudia tukio hilo. Linaonekana kama shughuli ya usajilishaji na kujaza fomu, labda ya uchunguzi na huduma fulani.

Kundi kubwa wakiwa wamekusanyika ndani, wengi wao wakiwa wamevalia nguo ya buluu na kofia ya buluu. Watu wengi wanaonyesha mikono yao juu, kuashiria shangwe au kuunga mkono. Inaonekana ni mkutano wa kisiasa au tukio hadhara ambapo washiriki wanaonyesha shukuru.

Timu ya mpira wa kikapu wakiwa wamevalia jezi la buluu nyeupe zenye nembo ya KPA wakirejeshwa ushindi, wanainua kikombe kubwa la dhahabu kwa furaha huku wengine wakiwa wameinua mikono na kuonyesha shangwe. Inaonekana katika wameshinda mashindano ya hayo.

Inaonyesha matukio ambapo watu wawili wamekaa mezani wakitumia kompyuta mpakatao, huku ni mtu tatu akiwa amesimama mbele yao. Anaonekana kueleza au kufundisha jambo. Nyuma yao kuna boga yenye nembo na maandishi yakiwa

Ofisi ya huduma centre ambapo wafanyikazi waliovalia nguo rasmi na barakoa wanahudumia wateja. Kuna viti na dawati nyingi zilizoonyesha kuwa ni kituo cha huduma za uma. Kuna baluni za kijani zilizong'angania kushirikia labda tukio maalum au mapambano. Wafanyikazi na wateja wote wamevalia barakoa.

Ndani ya kituo cha huduma za umma kinachoonekana kuwa kituo cha Huduma Center nchini Kenya. Kuna kaunta kadhaa za huduma. Kila mmoja akiwa na kompyuta na mfanyikazi anayehudumia wateja. Wateja wamekaa kwenye viti wakingojea huduma. Kituo kimepambwa na mabango mekundu na meusi yenye ujumbe kama "Kuendeleza huduma bora na NSSF."

Kuna gari yenye rangi ya nyeusi, kuna gari yenye rangi ya nyeupe, kuna gari ingine pia yenye rangi ambayo inakaa kama mchanga. Kuna mwanaume mmoja amepiga picha akibeba kitabu kimoja kidogo katika mkono yake ya kulia na makaratasi zingine katika mkono yake ya kushoto. Amevaa kiatu, amevaa suruali. Amevaa sweta yenye rangi ya nyeusi. Pia amevaa kofia nzuri.

Mwanaume aliyevaa suti ya rangi ya kijivu akisalimiana na mwanaume waliovaa majoho mekundu, yanayoashiria mavazi rasmi ya mahakama kama majaji au maafisa wa sheria. Inaonekana ni hafla rasmi, labda mkutano ya sherehe ambapo viongozi wa sheria wamekusanyika pamoja.

Timu mbili za kiserikali wanacheza mchezo ya basketiball . Wanacheza vizuri sana. Watazamaji na washangiliaji wote wamekaa chini wakishangilia na kuona vile wanacheza hizi timu mbili. Wako katika uwanja wengine wakivaa nguo nyeupe. Hii ni vizuri sana.

Mashabiki wa Kenya wanashangilia kwa furaha. Wamevalia mavazi yaliyo na rangi ya bendera ya Kenya wakishangilia. Bendera kubwa ya kitaifa. Watu wanaonekana wakiwa na furaha wakipiga makofi na kusherekea kwa sauti na mkono juu.

Inaonyesha shughuli ya huduma mashindani chini ya hema kubwa, wafanyakazi kadhaa wamevaa shati ya barakoa wakihudumia wananchi wanaovalia kawaida kwenye meza ya kompyuta ndogo na vifaa vingine vya ofisi na bango lenye huduma mashinani na NHIF.

Mashabiki wa Gor Mahia wamebeba vifaa zao wakivaa nguo zao rasmi za kushabikia timu yao ya Gor Mahia. Wengine wamebeba madrum zao, wengine wanasakata ngoma, wengine wameruka, wengine wamebeba hadi hammer . Hizi zote ni yale wanatumia kushambikia timu yao mpenzi Gor Mahia.

Linaonesha cheti cha kuzaliwa cha Kenya. Kwenye cheti hicho tuna taarifa kama vile mahali ya kuzaliwa na tarehe na usajili, Pia kuna maelezo kuhusu hiyo cheti cha kuzaliwa, vyeti vya kuzaliwa nadhifu . Baadhi ya taarifa zimefichwa na sababu ya faragha haya.

Inaonyesha tingatinga kubwa la rangi la bluu na njano lenye chapaa ya Hyundai likiwa kwenye eneo la ujenzi. Karibu na tingatinga hilo, kuna mabomoleo makubwa ya suruji yaliyopangwa chini. Nyumba na eneo ujenzi la mjengo ya ghorofa ya mti.

Mchezo wa mpira wa wazu ukiendelea. Wachezaji wawili wa timu moja wamevalia nyekundu namba kumi na mwingine amevalia karibu naye. Wanaruka karibu na pia juu kuzuia mpira huku wachezaji wa timu pinzani waliovalia kijani kibich wakiendelea kurusha mpira juu ya nyavu.

Hii inaonyesha rundo kubwa la takataka zilizo tapakaa kando ya barabara, zilijumuisha mifuko ya plastiki na nguo ya chapakazi na hata nyinginezo. Hali hii inaonyesha uchafuzi wa mazingira na pia haifai kuwa hivyo hata ilivyo.

Inaonyesha wanaume wawili wakipeana mkono, huku mmoja akiwa amevaa suti na mwingine amevaa jezi nyekundu ya mpira ya miguu, yenye namba ishirini na jina R Sylvaine. Inaonekana kama sherehe ya kusinyia maktaba na kuanzisha mchezaji mpya kwani wote wawili wanashikilia jezi.

Kundi la watu, wengi wao wakiwa wanaume wakiwa wamevaa majoho meusi na wengine nyeupe, wanaashiria kuwa ni mawakili au majaji mahakamani. Wamesimama kwenye chumba kinachoonekana kuwa mahakama, ukiwa meza ndefu iliyojaa karatasi na vifaa vya ofisi, inaashiria kuelekeza haya.

Katika sehemu ya mbele au kati, kuna mwanaume aliyeketi amevaa suti ya rangi ya kijivu nyeusi akiwa ameegemea mbele na anaonekana akisaini haiti fulani zinazowekwa na meza ndogo ya rangi ya kahawa.

Ndani ya ofisi ya huduma za umma, labda Huduma centre nchini Kenya, kuna kaunti kadha za huduma zikiwemo NSSF services , SHA services na umeza services . Watu wawili wamekaa kwenye kiti tena kaunta wakihudumia wateja hao.

Picha inaonyesha idadi kubwa ya vitambulisho vya watu yakiwa yamewekwa kwenye masanduku kadhaa juu ya meza. Noti hizi zimefungwa vizuri na bendi. Pia kuna chupa ya hand sanitizer inayoonekana nyuma ya noti hizo.

Ni vizuri sana kuwa serikali ya Kenya husaidiana wananchi wake kufanya vitu zingine mingineo. Kuna wale wamekuja kuchukua police abstract na kuna wale pia wamekuja kuchukua DCI good conduct .Hawa wote wanashughulikiwa na taifa letu la Kenya na wanapata huduma nzuri. Wale wahudumizi wako hapo tena wanangoja wahudumie watu wengine.

Huwa katika ofisi za Huduma centre kuna yale mahuduma nzuri sana watu huwa hupeanwa huko. Wakenya wanapeanwa huduma nzuri sana wakiweka data zao katika tarakilishi. Kuna mmoja amekaa anapeana huduma na mwingine ameketi akipata huduma hizo.

Picha inaonyesha eneo la usajili wa huduma namba nchini Kenya. Kuna watu kadhaa wakiwa kwenye foleni na wengine wakiwa wamekaa kwenye meza wakijisajilisha. Wafanyikazi wa usajili wamevalia fulana za usalama zenye nembo ya huduma namba na pia wanatumia kompyuta ndogo na karatasi kuwasilisha wananchi.

Inaonyesha bomba kubwa la maji au la kupitisha maji taka, likipita chini ya daraja ndogo na ukuta ya nzige. Upande mmoja wa bomba unaishia kwenye kisima cha zege na eneo lote limezungushwa na miti na mimea mingi. Inaonekana ni mfumo wa miondono ya maji katika eneo la kijani.

Wakenya wanajisaliji katika huduma bora za nchini Kenya. Wamepanga foleni wengine wakihudumiwa. Wengine wamevaa manguo za kuonyesha wao ndio wanashughulikia watu wengine. Wamevaa mariflekta. Tena wengine wameeka bagi juu ya meza.

Sehemu ya juu kushoto na kulia inaonyesha mawakili wapya, wakiwa wamevalia majoho meupe na wigi nyeupe za zaidi wakizungumza mbele ya mikrofoni, mmoja akishikilia kitabu kinachoonekana kama Bibilia au kitabu cha sheria. Mwingine anatabasamu akiashiria karatasi hicho.

Msichana mdogo ameketi kwenye kiti maalum akitazamwa na watu wazima wawili waliovaa suti. Mwanamume mmoja amesimama karibu na kamera iliyo kwenye tripodi, huku mwanamke mwingine akiwa ameketi mbele ya kompyuta, inaonekana kama msichana huyu amepigwa picha kwa ajili ya hati fulani.

Inaonyesha mchezaji wa mpira wa kikapu ukichezwa ndani ya uwanja. Wachezaji wawili wapo katikati ya picha. Mmoja ameshika mpira wa kikapu na mwingine ameondoka chini. Wachezaji wengine wa watazamaji wanaonekana nyuma.

Mfanyikazi mmoja wa serikali ya Kenya, anaongea katika runinga ya Citizen. Amevaa miwani zake. Kuna microphone , saa na chupa na glasi ya maji mbele yake. Hii ni vizuri sana.

Eneo lenye shughuli nyingi linaloonekana kuwa kituo cha huduma kwa umma nchini Kenya, labda Huduma Center, na lipo hapo pana muonekano na ofisi na ukumbi mkubwa uliojaa watu wengi wanaosubiri na kupokea huduma yao ya kisheria.

Ofisi ga kisasa ya serikali inayoonekana kama idara ya uhamiaji au usalisaji ikiwa na kaunta kadhaa zilizoandikwa namba. Watu wengi wamekaa kwenye viti wakingoja huduma huku wengine wakihudumiwa kwenye kaunta hizo.

Wanarugby HSBC wameashiria tena wanashangilia timu yetu ya Kenya wakishinda magemu zao. Ni furaha kubwa sana wanashangilia tena wanapiga kelele. Wengine wamebeba mikono zao juu.

Kuna bomba kubwa la chuma lenye rangi ya kijani kibichi lililolala juu ya maji, ikionekana kuangusha pande mbili ya arhi. Kwenye bomba hilo kuna valvu kubwa ya buluu, ambayo inaonekana kuwa kazi ya dhibiti mtiririko na kitu nani ya bomba.

Masupporter wanatazama mechi ya kandanda, kati ya timu mbili za kiserekali. Kuna timu yenye mavazi ya mayayi na kuna timu yenye mavazi ya nyekundu. Timu yenye mavazi ya mayayi wako na mpira. Timu yenye mavazi ya nyekundu hawana mpira. Mchezaji mmoja nambari kumi na tisa mgongoni anaelekea kukolea mpira ambaye yule ambaye ako na mpira wa timu yenye mavazi ya mayayi akonayo.

Mashabiki wamejivaa vizuri, wengine wamevaa manguo za nyeusi, wengine manguo ya nyekundu, wengine manguo ya kijani, wengine wamebeba bendera ya Kenya, wengine wamevaa kofia, wengine wako na tarumbeta wanapuliza, wengine wanashangilia wakibeba mikono zao juu. Wanashangilia matimu zao.

Wakubwa katika serikali ya Kenya wanapiga picha katika mazingira mazuri, wote wamepanga foleni wakipiga picha, majaji wamevaa vitu zao za kazi, tena wengine wamevaa koti na suti zao za kazi, wanapendeza sana vile wamesimama nawapenda wote.

Kundi la watu, wengi wao wakiwa wamevalia mavazi rasmi, wamesimama mbele ya jengo. Mwanamke mmoja kati kati akionekana akizungumza kwenye kipaza sauti na kuna kibango lenye nembo ya office of the chief judiciary . Ina ishara mkutano wa andishi wa habari au tangazo rasmi kutoka kwa ofisi ya jaji mkuu.

Huduma Kenya wale wasimamizi ama wale wafanyikazi wa huduma Kenya wanapiga picha mbele ya nyumba yao ya huduma Kenya. Hii inaonyesha au inaashiria umoja na unguvu na hakuna utengano katika huduma Kenya na huduma Kenya ni ile kiti nzuri sana.

Haya, naonyesha mchezaji wa mpira wa miguu wakiwa amevalia jezi lao ya rangi la majano mfumo wa miozi, wakitembea kwenye uwanja wa riadha karibu na uwanja wa soka, mmoja wa wachezaji hao mbele anashangilia kwa mkono wake wa kulia, nyuma yao kuna stendi kubwa ya watazamaji walio jaa na mashabiki wao pia wako hapo nyuma.

CJ Martha Koome anasalimia watu wengine. Hii ni mkutano ya kiserikali mahali watu wengi wamehudhuria wale wa kiserikali. Wanataka kuongea kuhusu juu ya kitu ingine fulani ambayo inaashiria ama inafanya serikali ikose kuendelea vizuri na kuona vile wanaeza endelea mbele kimataifa.